Haya yanaonekana kuwa madhari ya darasa, kuna ubao mweupe ulio na maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo, maandishi haya yanasema Monday 24th February 2025, Question: How did Samwel respond when God called him .

Haya ni mandhari ya darasa. Kuna viti vingi vya plastiki vilivyo na rangi nyeupe. Pia, kuna meza nyingi darasani. Kutani kuna rangi nyeupe, rangi ya manjano na rangi nyekundu. Darasa hili ni safi na linapendeza.

Kuna mchezo wa kandanda unaondelea baina ya timu mbili za wanaume. Amini usiamini, mchezo huu unashirikisha wachezaji walio na ulemavu wa miguu. Timu moja imeweza kuvalia sare zenye rangi ya kijani kibichi, na timu nyingine imeweza kuvalia sare zenye rangi nyekundu.

Kuna mandhari ya kupendeza, nyasi zenye rangi ya kijani kibichi kilichokolea, maua yaliyolainishwa vyema, nyumba zilizojengwa vizuri, chuma cheupe ambacho naamini ni cha bendera na tanki ya kuhifadhia maji.

Ni maandhari yanayopendeza na kuvutia mno. Mna jengo kubwa la ghorofa lililo na mabati yenye rangi nyekundu. Kuna nyasi zilizokatwa na kulainishwa vyema, zenye rangi ya kijani kibichi.

Kuna jengo moja kubwa ambalo lina sehemu tatu. Jengo hili ni chumba cha ghorofa mbili, lina milango iliyopakwa rangi nyekundu na vyuma vilivyopakwa rangi nyeusi. Pia jengo hili lina maua ambayo yanapendekeza sana.

Kuna watu nane, watano wa kiume watatu wa kike. Wa kiume wamevaa kofia nyeusi. Watu wawili miongoni mwao ni viwete, mmoja wa kiume mwengine wa kike. Watu hawa wote wamevaa mavazi nyekundu. Mikononi mwao wamebeba vijibendera vya Kenya. Mwanamke mmoja anaonekana akitabasamu.

Kuna tarakilishi mbili zilizo na rangi nyeusi. Tarakilishi hizi zipo kwenye meza ambayo ina rangi nyeupe. Kando mwa tarakilishi Kuna vitabu vya kusoma ambavyo vina rangi tofauti tofauti .

Kuna wanaume wawili, aliyevalia vazi lenye rangi ya kijani kibichi ni mwanariadha, jina lake ni Bwana Samuel Muchai, amini usiamini bwana Samuel Muchai ni mlemavu wa macho kweli ni kipofu haoni. Upande wa kushoto ni mwenzake bwana Jim Kipchumba ambaye ndiye mtangulizi wake, kweli mungu si athumani.

Kuna meza nyeupe na tarakilishi nyeusi, mandhari haya yaweza kuwa ya ofisi ila ni safi na yanapendeza mno. Tarakilishi inangaa kweli.

Kuna mtu aliyekalia chombo cheupe kilichoelea majini. Mtu huyu anaonekana kuvalia shati lenye rangi nyekundu ambalo upande wake wa mbele lina neno lililoadikwa katika maandishi meupe ambalo ni Kenya.

Kuna mlango ambao unapendeza, kenye mlango huu kuna kikaratasi kilicho na rangi nyeupe, chenye maandishi yaliyo katika rangi nyeusi. Maandishi haya yako kwenye lugha ya kimombo Yanasema no exit for students no exit .

Haya ni mandari ya darasa Kuna viti vya wanafunzi ambavyo vinaweza kutengenezwa kutokana na mbao pamoja na chuma, vyuma hivi vinavyo pakwa rangi nyeusi darasa hili lina sakafu inayopendeza nani safi Kuna viti vingi darasani humo.

Kuna tarakilishi yenye rangi nyeusi. Tarakilishi hii imeweza kuekelewa juu ya meza ambayo imeweza kupakwa rangi nyeupe . Kwenye tarakilishi kuna kijikaratasi cheupe chenye maandishi NC5 . Inaonekana kuwa , haya ni mazingira ya darasa.

Wapo watu waliovalia mavazi yenye rangi nyekundu wanaume na wanawake wanaoonekana kusheherekea. Miongoni mwao wapo wanawake ambao ni walemavu wa miguu mwanamke aliye upande wa mbele kabisa ambaye ni mlemavu ameweza kushikilia bendera ya Kenya.

Kuna kitabu cha kusoma chenye rangi nyeupe pamoja na rangi nyinginezo nyingi, kina maandishi picha ya watu wawili wanao endesha farasi baadhi ya maandishi yanasema " Nyota ya Kiswahili". Kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili.

Kuna wanariadha wanaoshiriki kwenye mashindano. Cha kushangaza ni kwamba, wawili miongoni mwao, macho yao yameweza kuzibwa kabisa. Cha kushangaza zaidi, aliyetangulia, ambaye amevaa shati jekundu lenye maandishi Kenya, Kimani pia macho yake yameweza kuzibwa.

Kuna mwanamke mwanasipoti aliye na kofia jeupe kichwani ,mwanamke huyu anaonekana kulitazama jambo ama tukio fulani kwa makini, nyuma majini, anashiriki katika mashindano ya uogeleaji, nyuma yake kuna maandishi yanayosema allianz .

Kuna vitabu vilivyowekelewa pamoja, vina rangi ya samawati nyeupe pamoja na rangi ya kijivu upande wa mbele kuna picha ya mkono wa mwanadamu baadhi ya maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo yanasema longhorn computer science learners book grade 7 .

Kuna posta iliyo ya rangi nyeupe. Maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo. Pamoja na michoro iliyo katika rangi nyeusi, baadhi ya maandishi yanasema, competence based curriculum grade 2 environmental activities, rationalised notes.

Mtazame alivyo. Picha inayotia moyo sana. Mwanamke bomba, mwanaspoti kamili. Tabasamu kote limetanda. Asiya Sururu Mohammed, licha ya hali yake ndoto yake katimiza. Changamoto kwetu.

Haya ni mandhari ya darasa, kuna ubao mweupe mkubwa ambao una maandishi mengi yaliyoandikwa katika rangi ya samawati, ubao huu hutumika kufafanulia zaidi ili wanafunzi ama wanaofunzwa waweze kupata jambo linalofunzwa kwa ufasaha.

Kutani kuna maandishi yaliyorembeshwa kwelikweli na pia kuna majina yaliyoandikwa katika lugha ya kimombo baadhi ya maandishi haya ni kama m, n ,o ,p na baadhi ya maneno ni kaama vile october, november na december .

Kuna tenki la maji lililona rangi nyeusi. Mbele ya tenki hili kuna kibao chenye rangi nyeupe kilichonamaandishi yenye rangi ya kijani kibichi. Maandishi haya yako kwenye lugha ya kimombo na yanasema FIRE ASSEMBLY POINT .

Haya ni mandhari ya darasa. Kuna dawati nyingi za wanafunzi pamoja na viti. Dawati hizi zina rangi tofauti tofauti kama vile, nyeupe, rangi ya manjano, pamoja na rangi nyinginezo. Kutani, kuna rangi nyekundu, rangi nyeupe, pamoja na michoro ya mikono ya watu inayoandika.

Mandhari haya yanapendeza na kuvutia mno yapo maua yaliyolaimnishwa vyema upo mti ambayo una majani ya kijani kibichi pamoja na maua ya rangi manjano na kuna mahala spesheli wanakochezae watoto, bila shaka hili ni shule.

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na watatu wa jinsia ya kike waliosimama. Wote wameweza kuvalia koti zenye rangi nyekundu. Mwanamke mmoja anaonekana kuwa na ulemavu wa miguu.

Mandhari haya ni ya darasa. Kuna dawati nyingi za wanafunzi zilizopangwa katika nje inayopendeza na kuvutia japo madirisha makubwa ambayo yanapitisha miale ya jua kuja kuja darasani, darasa ni safi linangaa na lina pendeza.

Kuna sehemu ya kuhifadhia vitabu. Imeweza kutengenezwa vyema kutumia mbao. Zinaweza kukawanyishwa katika sehemu mbalimbali ili vitabu vikaweza kutiwa pale. Imeweza kupigwa rangi nyeupe.

Kuna timu kuu ya wanaume ya kandanda ya Kenya, timu hii inawashirikisha wachezaji ambao wana ulemavu, kuna mipira miwili ya kandanda pia kuna wakufunzi wawili ambao wanawasaidia wachezaji hawa katika matayarisho yao.

Kuna mwanume mmoja aliye na kipasa sauti mkononi huku anaonekana akiwahudumia watu fulani akiwa amevalia suti yenye rangi ya samawati. Nyuma yake kuna maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo na baadhi yao yanasema, Kise Conference Team Empowerment Agangement na maadishi mengineyo.

Kuna miti, maji na mwanaume aliyevalia shati lenye rangi nyekundu lililo na maandishi yanayosema Kenya aliyekalia bidhaa iliyolelea majini. Mwanaume huyu ana ulemavu kwa vile ambavyo hawezi kutembea, kando yake ni chombo chake cha usafiri ambacho kiko majini kando yake.

Kina wanariadha wawili wa jinsia ya kiume mmoja ameweza kuvalia shati nyekundu na mwingine ameweza kuvalia shati yenye rangi ya manjano kweli amini usiamini mwanariadha aliyevalia shati nyekundu ni mlemavu wa macho ni kipofu haoni mwenzake aliyeupande wake ndiye mtangulizi wake kweli mungi si adhumani.

Kuna mchwano wa kandanda unaoendelea Kati ya timu mbili za wanaume. Amini usiamini mchwano huu unashirikisha wachezaji walio na ulemavu wa miguu. Wachezaji wa timu moja wameweza kuvalia mavazi meupe, wachezaji wa timu nyingine wameweza kuvalia mavazi yenye rangi nyekundu.

Kuna mwanaume mwanariadha aliyevalia vazi jekundu ambalo lina neno kenya upande wake wa mbele. Mwamaume huyu jina lake ni Wesley Kimeli Sang ni mkenya ambaye alizaliwa mnamo tarehe moja mwezi wa tatu mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne.

Maandishi haya ni ya shule. Kutani kuna maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo yanayoelekeza wanafunzi. Yanasema, In our school, we obey the rules, we work as a team, we respect each other, we chase our dreams, we do healthy competition na maandishi mengineyo mengi.

Kuna wanariadha wanne wanaoonekana wakifanya mazoezi, wawili wa kiume wawili wa kike, . mmoja aliye mbele wa kike ana vazi ambalo limeweza kuandikwa Kenya , mwingine wa kiume ana shati jekundu mwingine an shati yenye rangi ya samawati na maandishi meupe.

Kuna shehena moja iliyotengenezwa vyema inayovutia na kupendeza mno, imetengenezwa kwa kutumia mbao imeweza kupakwa rangi nyeupe. Ina vitabu vyenye rangi tofauti kama vile samawati, rangi ya kijivu, rangi ya manjano, rangi ya kijani kibichi na rangi nyinginezo.